Hii ni guzo au miti maalum unaotumika kushikilia au kuinua bendera juu ili iweze kuonekana vizuri.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya kenya wanaoshiriki kwa mashindano ya mbio haswa mbio ndefu na mbio za kati ndani na nje ya nchi.

Hawa ni wakimbiaji wasioona au wenye ulemavu mkubwa kwa kuona, wanaoshiriki mbio za riadha wakiwa na msaada wa waongoza njia.

Hii ni ratiba ya muda inayopangwa shughuli au matukio kwa mpangilio wa saa, siku au wiki. Hutumika kuonyesha ni nini kifanyike sa ngapi na ni nini kwa lengo la kupanga muda vizuri na kuongeza uhalisi.

Taasisi au mahali ambapo watu hasaa watoto na vijana hupokea elimu ama funzo kutoka kwa walimu. Shule hutoa mazingira ya kujifunza masomo mbalimbali kama hisabati, lugha, sayansi, sanaa, mchezo na stadi za.

Hapa ni eneo maalum lililotengenezwa kwa ajili ya watoto kucheza, kujifunza na kujiburudisha. Sehemu hizi hupatikana katika shule, bustani za umma, maeneno ya makazi au vituo vya kilelea watoto.

Hii ni kifaa cha electroniki kinachotumika kuchakata, kuhifadhi na kutoa taarifa kwa kutumia maagizo maalum yanayojulikana kama programu. Kompyuta ina uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi.

Meza maalum inayotumiwa na wanafunzi katika darasa kwa ajili ya kuandika, kusoma na kuweka vifaa vya masomo kama vitabu, kalamu na daftari.

Hiki ni kitabu cha masomo kinachofundisha kanuni, nadharia na mbinu zinazohusu sayansi ya kompuya. Kinaweza kutumika shule za sekondari, vyuo au kujisomea binafsi.

Huyu ni mwanariadha wa kenya mwenye ulemavu wa kuona akisindikiza na kaka yake ambaye pia ni mwongozaji wake katika mashindano ya Paralympic.

Hii ni ubao wenye uso wa rangi nyeupe laini unaotumika kuandika au kuchora kwa kutumia kalamu maalum ya maka isiyo ya kudumu.

Hii ni mashindano ya mchezo yanayoshirikisha watu wanaotumia viti vya magurudumu, mara nyingi kwa sababu ya ulemavu wa miguu , michezo hii huandaliwa kwa lengo la kukuza vipaji, afya , ushirikiano na kuwapa fursa watu wenye ulemavu.

Huu ni uwanja au jengo kubwa linaloandaliwa kwa ajili ya mchezo kama kandanda, ridha, rugby na pia kwa hafla za kitaifa kama sherehe au matamasha nchini Kenya kuna vijana, viwanja mbalimbali zinzotumiwa kwa michezo ya kitaifa na kimataifa.

Hii ni nguzo inayoshikilia bendera, mara nyingi huitwa nguzo ya bendera, au mnara wa bendera. Hutumika katika shule, taasisi, ofisi ya kiserekali, na hafla rasmi kwa ajili ya kupandisha au kushusha bendera.

Hii ni kitabu rasmi kilicho andikwa kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia masomo katika shule, chuo au taasisi ya elimu, na kwa kiswahili huitwa kitabu cha kiada.

Hii ni meza maalum inayotumiwa na wanafunzi darasani kwa ajili ya kuandika, kusoma na kuhifadhi vifaa vya masomo, na kwa Kiswahili huitwa meza ya darasani au meza ya mwanafunzi.

Hawa ni watu wanaoshiriki au kushindana katika mbio ndefu ndefu za marathoni, ambazo kwa kawaida ni urefu wa kilomita arubaini na mbili. Hawa ni wakimbiaji waliobobea katika uvumulivu na mazoezi ya juu kwasababu marathon inahitaji nguvu.

Hiki ni kifaa kinachotumika kufuta maandishi au michoro iliyoandikwa kwa peni maalumu, whiteboard markers kwenye ubao mweupe. Kifutio hiki hutengenezwa kwa nyenzo laini kama vile pofu au kitambaa chenye uwezo wa kunyonza wino na kuacha uso wa ubao ukiwa safi.

Hapa ni mizingira ya kujifunzia ambapo walimu na wanafunzi hukutana ili kushirikiana katika masomo ni sehemu nyenye viti, meza, ubao na vifaa vingine vya kufundisha na kujifundisha.

Hii ni mti au nguzo inayotumika kufunga au kupandisha bendera ili iweze kuonekana wazi juu.

Huyu ni mshindi wa medali ya fedha katika mbio za paralympics miaka 2024 huko Paris akiwa mtaalumu wa longjump katika kundi para athletics .

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wa viungo au uwezo tofauti wa mwili, yote inakaa kama ni ulemavu wa miguu ambapo hushirikia kwenye mchezo ya mipira iliyo andaliwa hasusi kwa watu wenye changamoto za kimwili au...

Huyu ni mparalimpia kutoka Kenya maarufu kwa mafanikio makubwa katika mbio za masafa ya kati ya marefu katika kundi la T eleven linalowakilisha wanariadha wanaoza kabisa.

Ni watu wanaotumia viti vya magurudumu kwa ajili ya kusafiri au kujiendelesha kutokana na hali ya ulemavu wa miguu au matatizo ya kusimama au kutembea.

Hawa ni wanamichezo, wapiganaji wa ndondi au mchezo wa masumbwi ambao wana ulemavu wa kimwili lakini bado hushiriki katika mashindano ya michezo ya ndondi au ya aina ya...

Hii ni dawati linalotumika na wanafunzi wa shule ya upili kwa ajili ya kujifunza darasani. Dawati hili hutumiwa kuandika, kusoma na kueka vifaa vya masoma kama vitabu, daftari, kalamu na wakati mwingine laptop .

Kitu ambayo inaonyesha sehemu kuu ya utawala katika shule ya sekondari ambapo shughuli muhimu za usimamizi wa shule hufanyika.

Huyu ni mwanasiasa kutoka kenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tano kaunti ya Nyeri. Alikuwa mmbunge wa Madhira na baadaye akawa naibu wa rais wa kenya mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Hii inakaa kama chumba kilichotengwa kwa ajili ya mkutano, majadiliano au mawasiliano ya kikazi mara nyingi hupatikana katika ofisi, taasisi, au hoteli na huandaliwa ili kuwezesha mawasiliano ya ufanisi kati ya washiriki.

Ni kitabu cha hadithi. Ni kitabu kinachoonyesha hadithi za aina mbalimbali mara nyingi kwa watoto, lakini pia kwa watu wa rika zote. Katika kitabu cha hadithi kinaweza kuwa na simulizi za hadithi, picha za kuvutia, wahusika kama wanyama, watu...

Hii ni ubao wa kuandikia kwenye uto mweupe laini unaotumika kuandika kwa kalamu maalum za kufutika.

Hizi ni vitabu zinazotumiwa na walimu wa shule hasa watoto wanatumia hizi vitabu kuwafunza watoto Ile kuandika na ata kuchora ni mwanzo wa elimu.

Hii ni aina a mchezo wa kandanda, unao chezwa na watu wenye ulemavu wa miguu. Wanao tumia miguu ya bandia, yenye miguu moja au changamoto nyingine zaunga. Mchezo huu huitwa rasm.

Hii ni ujumbe au tangazo linaloashiria kwamba wanafunzi hawaruhusiwi kutoka nje ya eneo fulani bila ruhusa. Hii inaweza kuwekwa kwenye mlango wa pango au sehemu maalum ndani ya shule, chuo au eneo la mafunzo.

Hii ni mojawapo ya masomo ya msingi yanayofundishwa chini ya mtaala wa CBC nchini Kenya, somo hili lina lenga kuwasaidia wanafunzi kukuza stadi ya msingi za lugha ambazo ni kusoma, kuandika, kusikiza, na kuzungumza.

Hapa ni sehemu maalum ambayo iliyotengenezwa kwa ajili ya kujifunzia matumizi ya kompyuta. Teknolojia ya habari au kali.

Hii ni shirika lisilo la kiserikali lililo anzishwa mwaka wa elfu moja, mia tisa hamsini na nane, kwa lengo la kutetea haki na ustawi wa watoto wasioskia nchini Kenya.

Hapa naona kitabu au karatasi ambayo inaonyesha mahitaji ya familia. Hiyo ni mambo ya msingi ambayo familia inahitaji ili kuishi kwa amani afya usalama na maendeleo.

Hii ni aina ya mchezo ya kandanda inayochezwa na watu wenye umelavu wa viungo au uwezo wa mwili lakini bado wanauwezo na kipaji cha kipekee cha kucheza mpira.

Hapa naona kifaa cheupe kinachotumika kuiga au kuiga tena maandishi picha au nyaraka kutoka kwenye karatasi moja hadi nyingine.

Hizi ni vitabu maalum vilivyoandikwa kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia masomo fulani. Mara nyingi hutumika shuleni, vyuoni au kwenye mafunzo maalum.

Ni wanariadha wenye ulemavu wa kuona ambayo hushiriki katika mashindano ya kukimbia. Mara nyingi hukimbia wakisaidiwa na waongozi njia. Washiriki wenye kuona wanaunganishwa na wao kwa kamba fupi au kushikana mikono.

Hapa ni taasisi au mahali maalum ambapo watu hasaa watoto na vijana hujifunza maarifa, itikadi, maadili na tabia kupitia walimu au ufunzi.

Hiki ni kitabu kilichoandaliwa kwa mpangilio maalum wa kielimu ili kufundisha somo fulani kwa kufuatia mtaala rasmi uliowekwa na wizara ya elimu au taasisi husika.

Hii ni tukio la mchezo ambao washiriki hushindana kwa kutumia baiskeli kwa lengo la kushinda kwa kasi au ustadhi.

Hawa ni wakimbiaji wanaoshiriki katika michezo ya riadha au mbio kwa lengo la ushindani, afya au burundani. Wanaweza kuwa wakimbiaji wakitaalamu au wakimbiaji wa.

Huyu ni mwanamke ambaye anafanya shughuli za mashua kwenye mto. Hizo shughuli, ni shughuli zinazofanywa kwa kutumia mashua kwenye maji kama vile bahari, ziwa, au mto. Shughuli hizi zinaweza kuwa na burudani, biashara, au usafiri au uvivu, uvuvi.

Hii ni mchezo wa michezo wa kuogelea ambao unahusisha kushindana kwa kuoigelea kwa kasi katika maji. Kwa kawaida kwenye bomba la kuogelea ni moja ya mchezo maarufu duniani na pia ni sehemu ya mchezo ya olimpiki.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya anayeshiriki mchezo wa melavu. Alichuana katika mbio za elfu moja mia tano mita kwenye mashindano ya paralimpiki parishi twenty twenty

Hii ni kitabu maalum kilichoandikwa kwa lugha ya Kiswahili na lengo la kufundisha au kufunza somo la kiswahili katika ngazi mbalimbali za elimu kama shule ya msingi, secondari , au hata vyuo.

Huyu ni bondia ambaye ameshiri na ulemavu wa mwili lakini bado anashiriki kikamilifu katika mchezo wa masumbi boxing . Hawa ni wanamichezo wenye ujasiri wa hali ya juu na hushindana katika mashindano maalum ya watu wenye ulemavu.

Hawa ni watu wenye ulemavu wa miguu au matatizo ya kutembea lakini bado hushiriki katika mchezo wa soka kwa kutumia mbinu na vifaa maalumu. Wanaonyesha kuwa ulemavu si kizuizi cha kushiriki mchezo au kuonyesha kipaji.

Hii ni ubao mweupe unaotumika kuandika kwa kutumia kalamu maalumu zinazofutika kwa urahisi. Ubao huu hutumika sana mashuleni, vyuoni, maofisini na kwenye mikutano kwa ajili ya kufundisha, kueleza au kuwasilisha maelezo mbali mba..

Hii hapa ni karatasi au hati rasmi inayotumiwa na shule, chuo au taasisi ya mtihani ili kupima ueleo, maarifa na ujuzi wa mwanafuzi kuhusu mada fulani.

Ni kitabu ya kianda kinachotumia kufundisha na kujifunza lugha ya kiswahili katika shule au taasisi ya elimu, vitabu hizi huandikwa kulingana na mtaalamu wa kitaifa kama ule wa Kenya KICD au TIE .

Hii ni chumba rasmi ambapo wanafunzi hukutana na kujifunza kutoka kwa mwalimu. Sehemu muhimu sana katika mazingira ya shule inayotumika kufundisha masomo mbalimbali.

Hii ni mashindano ya boti, mbio za moti. Mashindano ya boti ni tukio la mchezo ambapo watu au timu hushindana kwa kutumia boti, mashua au mitumbwi kwenye maji.

Hawa ni wakimbiaji wa mashindano ya mbio ndefu, ijulikanayo kama marathon . Wakimbiaji hawa huitwa hivyo kwa sababu wanashirika au kujitayarisha kwa jili ya mbio hizo ndefu, ambazo zinahitaji mfuzo makali, uvumilivu mkubwa na mbinu bora ya mbio.

Hii ni jengo linalotumika kama kaazi ya watu, mahali pa kulala, kupumziki, kupumzika, kula na kufanya shughuli za kifamilia. N, nyumba inaweza kuwa ndogo au kubwa kulingana na uwezo wa, nyumba na mahitaji ya familia.

Hiki ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuchakata, kuhifadhi na kuwasilisha taarifa au data kwa haraka na kwa usahihi. Inatumika katika nyanja mbalimbali kama elimu, biashara, afya, mawasiliano na burudani.

Hellen kawira ni mwanariadha mmoja mwenye ulemavu kutoka kenya ambaye ameipuka kama mmoja wa powerlifter mahiri kwa taifa letu.

Hii ni nyenzo muhimu ya elimu inayotumiwa na walimu na wanafunzi katika kufundisha na kujifunza. Vitabu hizi huandikwa kwa mtaala wa taifa kama ule wa Kenya Institute of Curriculum Development na hutolewa kwa kila somo, mfano Hesabu, Kiswahili, Sayansi, Historia.

Hii ni meza au dawati linalotumika na wanafunzi wa chuo kikuu kwa ajili ya kujisomea kwandika au kutumia computer dawati hili linaweza kupatikana kwenye madarasa maktaba au mabweni ya wanafunzi.